Daktari huyu ni daktari wa watoto kuna mtoto anapewa chanjo ili kuepuka madhara mbali mbali kama vile kutokuwepo na kuwa na ugonjwa wa saratani na inamanufaa zaidi kwa wawoto, watoto wanafaa kupewa dawa hizi ili wasiwe wagonjwa.

Mwanadada huyu anaonekana kutibiwa kwenye sikio lake , pale ambapo unaweza kuwa aligonjeka ama alipata itilafu kidogo kwenye sikio lake na anatibiwa na dakitari mkuu alisomea kazi hiyo, na inaonekana kuwa anaumaarifu zaidi kwa kufanya kazi hii.

Watu hawa wanaonekana kuwa wamevaa vitu vya kukinga mwili zao ili wasipate uchafu au madhara fulani. Unaweza kuona pia wame wananyunyuzia dawa fulani ili waepuke magonjwa hayo na ama wanatoa ili kunyunyuzia dawa.

Kampuni hili la petroli pale ambapo unapata watu wawili, wakiweka petroli kwenye mitungi na kuzipeleka pale ambapo pajulikani. Watu hawa wamevaa kujikinga na harufu mbaya na kuchunga maisha yao ili wawe salama salmini.

Daktari huyu anaonekana kuwa ni daktari kwa sababu ana anaonekana kutibu mtoto mchanga zaidi na mtoto huyu ni mgongwa an ame amezaliwa tu masaa yamepita na anaonekana kuwa ni daktari mkubwa zaidi kwa sababu anatumia kitu.

Daktari huyu ni daktari wa pale ambapo una shida kuona kuna mwanamke fulani anaangaliwa kuhusu jina lake ambapo jina lake liliweza kujifunda muda mrefu tena zaidi na inaangaliwa ili kutolewa ndio ismudhuru tena zaidi.

Madaktari hawa wanaendeleza upasuaji wa mwili, pale ambapo unaona watu wamejaa na wengine wanafunzwa jinsi ya kupasua mtu na kufanya utafiti mle ndani iwapo ni ugonjwa gani ulidhuru mtu huyu na inaonekana wamevaa vitu vya kujikinga.

Mwanadada huyu anaonekana kuwa akichota maji kwenye tapu ambapo maji haya yanatoka kwenye kisima pale ambapo unaona kuwa maji haya ni maji masafi na anaweza kutumia haya maji kunywa na kazi nyingine zaidi.

Eneo hili linaonekana kuwa eneo la kiangazi zaidi pale ambapo unaona mawe na jiwe mikubwa na midogo yameenezwa kwenye eneo hili na inaonekana kuwa hamna mtu yeyote ambapo amesimama kando ama jumba lolote ambao limewezwa kwenye eneo hili kwa sababu ya jua na kali zaidi kwenye.

Wanawake hawa ni madaktari kwenye hospitali na wanafanya kazi zao kuangalia watoto na kuchunga watoto hawa na kuwapa madawa ili watoto hawa wapate afya njema pale hospitalini.

Sabuni hili linakaa ni sabuni kubwa zaidi. Na sabuni hili limetengenezwa na kampuni, kampuni na inauzwa kwa bei nafuu zaidi ili uweze kutumia sabu uweze kutumia ili ku kuosha nguo yako na kukazi nyengine patwa.

Barabara hii inaonekana kuwa ilipasuka ama kuporomoka kwa sababu ya maji mingi au kwa sababu haikutengenezwa vizuri na watengenezaji.

Dawa haya yanyunyuziwa vyakula kwenye shambani ili kuua wadudu ambao wanaweza kumaliza vyakula na kuharibu tena inathamana tena zaidi kwani itawaua na vyakula hivi yatakuwa mazuri na maisha yao yataiva tena tele.

Daktari huyu anaonekana kuwa daktari wa meno pale ambapo ana anashughulikia anashughulikia mgonjwa akimtolea jino au anamuangalia iwapo jino lake liko salama. Na inakuwa ina majukumu sana kama iwapo una jino linauma uende kwa daktari akuangalie.

Dawa hili linaonekana kuwa ni dawa la kudungia binadamu ili aweze kupona na ina manufaa zaidi inapoya mpaka mpaka rubela na mwili mzima na inaweza kukuponya wewe binafsi ukiwa ukiwa mgonjwa. Dawa hili linaonekana kuwa ni dawa la kudungia binadamu ili aweze kupona na ina manufaa zaidi inapoya mpaka mpaka rubera na mwili mzima na inaweza kukuponya wewe binafsi ukiwa mgonjwa.

Mtu analala kwenye kitanda na anaonekana kuwa mtu ambaye ameumia kwa kukatwa panga ya kichwa. Na mtu huyu anaonekana kuwa anaumia za. Na kichwa chake kime ametibiwa na madaktari wanangoja apone tu.

Kampuni hili unapata chanjo kaa chonjo ambapo unapata chanjo alafu uwe na harufu bora ama uwe na afya bora ili uepuke magonjwa na mathara mbaya mbaya kama vile; corona na magonjwa mengine ambapo yanaweza kudhuru maisha yako ama hali yako.

Watu hawa wamevaa barakoa kwenye uso zao na barakoa na wanaosha mikono zao ili kuepuka uchafu na ugonjwa na wamevaa barakoa kujikinga kwa ugonjwa wa Corona na ina manufaa tena zaidi kujikinga ili usigonjeke na isikushike na hiyo ugonjwa kwa rahisi.

Dawa hili linaonekana kuwa ni madawa ya mgongo pale ambapo ni dawa ambayo unaweza kunywa ama kupaka pale ambapo uliumia ama ukinywa ili kuweza kukutibu na utoe magonjwa mbalimbali.

Watu hawa wanonekana kuwa wamevaa vitambaa kwenye uso zao , ili kukinga ugonjwa fulani ama kukinga upepo wasiwe na madhara, kwa sababu magonjwa yanapitia kwenye hewa, na wamevaa ili waweze vituo vya maafa katika eneo yao.

Watu hawa wamepanga laini, ili waende kupewa msaada na watu ambao wamejitolea kutoa misaada kwa watu ambao hawajiezi. Na ina manukato zaidi na mkuu inaonesha kuwa watu hawa wana roho ya utu wa kutolea watu msaada.

Duka hili ni duka la madawa pale ambapo dawa yanauzwa kwenye chemist au mtu huyo anaonekana kuonyesha dawa ambao unaweza kutumia ukiwa mgonjwa ama ukiwa umeumia kwenye donda lako.

Hospitali inaokenaka kuwa ni mzuri sana, pale ambapo unapata machine ya kuhifadhi ya watoto wadogo wachanga pale ambapo wamezaliwa na kupata matibabu vyema.

Posta hili linaonekana kuwa la daktari mmoja ambapo anatumia dawa za kienyeji ili kuvuta mpenzi wako ama kumleta mpenzi wako kurudi nyumbani pale ambapo mlikuwa mshatenganishwa na jambo fulani ama maneno ya kinyumbani.

Daktari huyu anaonekana kumpa mtoto mchanga papo pale ambapo mama yake amemshikilia kwenye mkono na ina manufaa kubwa sana kuwapa watoto wadogo chanjo, ili waepuke kwa ugonjwa fulani ama kuepuka kwa madhara ya mwili na ina manufaa zaidi kwa watoto wachanga.

Mtoto huyu ameshikiliwa kwa mikono ya daktari pale ambapo anamchukua mtoto huyu pahali mamake hayupo na mtoto huyu anaonekana kuwa ni mtoto mchanga mno, iwapo aliweza kuwa alizaliwa tu wiki jana au alikuwa mgonjwa akatibiwa na daktari huyu.

Dawa hizi ni dawa ya mifupa pale ambapo mifupa yako yakiporomoka au yakiwa na shida unaweza kukula na itakusaidia wewe kibinafsi na kuna dawa zingine za kusaidia kiakili pale ambapo akili ikikuruka unaweza kula na kutakuwa na...

Dawa hili limeegezwa kwenye meza na inakaa kuwa inatayarishwa kuenda kudungiwa mtu na kando yake iko na srinji pahali ambapo ni sindano la kupeleka dawa kwenye mwili ya mtu.

Majumba yamebomoka na yanaonekana ya kwamba majumba haya ni yamekaribiana na tena yanakaa ni majumba ya umaskini. Pale ambapo ni pahali pachafu, mazingira ya hapa ni mbaya zaidi na inahatarisha maisha ya binadamu.

Mtoto huyu anachanjwa ili kuepuka magonjwa mingi, na anapewa chanjo na dakitari moja pale, akifunza madakitari wengine jinsi ya kumpa mtoto chanjo na kumtibu mgonjwa zake na pia mama yake yuko karibu naye.

Mimea hizi zinanyunyiziwa dawa ili kuua vidudu ambavyo vinakula mimea na kuviharibu mimea. Dawa hizi zinatumika kuua madudu ili yasirudi kuharibu tena mimea na inafaa uchunge mimea zako kila wakati na saa popote.

Daktari huyu anaonekana kuwa daktari, pale ambapo unaona anampa mtoto mchanga matitabu kumdunga kwenye na sindano pale ambapo mama yake amemshikilia kwa mkono na wanaonekana kuwa ni watu hema zaidi na ina manufaa zaidi mtoto kudungwa chanjo.

Mashanga haya yanaonekana kua ni mashanga ya urembo, na yamevutia watu sanaa na pale ambapo mashanga haya yenye yanatumika kuuzwa alafu muuzaji anapata pesa mingi ambapo anaendelea kuziuza. Mashanga haya ina manufaa mingi zaidi.

Mtu huyu anaonekana kunyunyizia dawa kila kona la nyumba ili kuepuka na kuwaua wadudu wadogo ambao wanaweza kuleta magonjwa mbalimbali kutoka kwenye wanyama na kuletea watu binafsi.

Mtu huyu ananyunyuzia dawa vyakula vyake ambavyo yako kwenye shambani na vyakula hivi vinaonekana kuwa ni vyakula vya mchele. Na ina manufaa tena zaidi kupiga dawa vyakula ili kuepuka ugonjwa wa madudu na ugonjwa mwingine.

Mtu huyu inaonekana kuwa ananyunyizia dawa na manukato na mna vyakula vyake pale papo. Ananyunyizia ili wadudu wasije wakamharibia vitu vya shamba yake na anangoja matokeo mazuri kuhusu hizi vitu ambavyo amevipanda kwenye shimo.

Dawa hili la kudungiwa kwenye mwili ili kupata vitamini ina manufaa tena zaidi, kuna kunywa moja kijiko moja kwa siku na inasaidia tena zaidi kama binadamu na ina manufaa tele tena zaidi.

Mitungi haya ni mitungi ya gasi pale ambapo unaona unaweza kuona mtu anasafisha mitungi haya ili yawe masafi. Mitungi haya yanatumika kwenye hospitali kuwapa watu ambao wamepote hawawezi kupumua kwa haraka ili iwasaidie kupumua na wawe na afya njema baadaye.

Ofisi hili ni la dental care fine touch pale ambapo unaenda kwenye ofisi hili na unaweza kusaidiwa kwa manufaa mengi tena zaidi na ina manufaa na kwa Wakenya na inaweza kusaidia Mkenya kwa namna na jinsi ambavyo Mkenya alikuwa anahitaji.

Jumba hii inanyunyiziwa dawa ili kutoa vidudu vibaya na inaonekana hapa kuwa ni hospitali ambayo inachungwa zaidi na wenyeji wananyunyizia dawa ili kutoa ugonjwa kama wa Corona na zingine.

Mama huyu ametoka jumba la kujifungua la wanawake pale ambapo unaweza kuona anashughulikia mtoto wake kwa kumbadilishia vazi chafu mpaka vazi jipya au vazi safi. Na mwanamke huyu anaonekana kuwa ni mwanamke wa kutia bidii.

Hospitali hii watu wamo karibu kuelekea kwenye room ya ipasuaji kule ambapo unaona madaktari wako tayari kuingia kwenye chumba cha ipasuaji.

Watu hawa wanafanya kazi kama walivyo ajiriwa na serekali ya Kenya pale ambapo wanafanya kazi kulingana hadi na walikpewa na kazi hii nikazi ya kusima moto, wanafanya hii ni muhimu sana kusima moto.

Kundi hili ni kundi la wamama, na inaonekana kuwa wamama hawa wamejifunga kwa leso ishara ya heshima Ili wasionyeshane mwili zao. Pale ambapo naona kuwa mtu anawafunza kuhusu jambo fulani iwapo ni jambo la uzazi na kutegemea nao na kuchunga wanawe na wanaume.

Mtoto anatibiwa kwa kudungwa shindano ili atibiwe apone kwa haraka. Hii inamanufaa zaidi kuwa mtoto huyu alikuwa mgonjwa ama anapewa chanjo ili kuepuka madhara fulani. Baadhi ya watoto wengine hii ndio kazi ya madakitari ambapo wanafaa kuchunga wananchi wengine kama.

Madaktari hawa wanafanya upasuaji wa mwili ambapo pahali ambapo unapata mtu anafanyiwa upasuaji pahali ambapo aligonjeka ugonjwa na ...

Mwanamke huyu anaonekana ametengeneziwa nywele kama mwanamke yeyote wa kazi ambapo nafungia au krembo lenye awe na mwili nzuri baada ya yapo atakuwa na mwenamke mwenye kichwa safi na atakuwa anavutia wanaume zaidi.

Vitu hivi vinaonekana kuwa ni vitu vya kitambo, vitambo vya kale. Pale ambapo unapata hizi vitu ni imekaa kwenye mazingira machafu ambazo hizi vitu zinakaa machafu sana na mashanga ya kale pale ambapo unaweza pata magonjwa yaeneayo kwenye eneo hili kwa sababu ya uchafu unaoonekana.

Moto huu umewaka kwenye msitu na inaonekana kuwa ni moto iliyotokana kigafla na imechoma eneo kubwa zaidi na inafaa kuwa inafaa wazime moto kabla ijaenea kwenye msitu wote ili kuchoma miti.

Duka hili ni duka la dawa, dawa za kienyeji na zinatumika kuponya mtu pale ambapo amegonjeka au anaugua kwa saratani kinani na dawa hizi zitaweza kumsaidia kuponya ugonjwa hio na ina maana tena.

Sirinji la dawa ya kulevya zinatumika uku ilikutengeneza na kudungilia mtu iwapo anakuzuniwa na jambo au ugonjwa fulani.

Mwanadada huyu anaonekana kuwa ameshika gasi la kuzima moto pale ambapo amewekewa moto iwake ili azime. Huyu mwanadada huyu anafunzwa kuzima hii ni mtihani wake akipita atakuwa amewekwa kwenye gredi ya juu ili apewe kazi na

Dakitari huyu anaonekana kuwa ni daktari ambaye anatibu watu ambao wanaugonjwa wa meno pale ambapo ang'oa na kuwapa dawa watu ambao wamegonjeka kuhusu meno, na inaonekana kuwa mtu huyu anatolewa meno na dakitari huyu ama uangalifu wa meno.

Daktari huyu anaonekana kuwa tayari ambapo anahudumia macho ya wananchi na anatumia mashini ya kuangalia iwapo macho yako yanahitaji kuwe kutumiwa na glosi au yanaweza kutumiwa lenses ama, Naam ...

Madaktari hawa wanaonekana kuwa ni madaktari wa umaarufu zaidi. Ambapo ukiangalia kwa utaratibu, unaweza kuona wanatibu mtoto mchanga zaidi ambapo amezaliwa tu na kuletwa kwenye mashine ili atibiwe na aongezewe maji na damu.

Mama huyu anaonekana kuwa mama mja mzito pale ambapo unaweza kuona tumbo la mama huyu ni tumbo imefura na amekaa kuwa na huzuni sana na anaangaliliwa na mwanamke mwingine ili aende kujifungua kwenye hospitali.

Mitungi hizi ni mitungi ya gas pale ambapo unaona zinatolewa kwa gari ili kupelekwa ziwekwe gas ingine na mitungi ina manufaa kubwa sana kwasababu, inaweza kusaidia mtu kwenye hospitali kumpa hewa ili maisha yake isife haraka.

Madaktari hawa qako kwenye jumba la oparesheni, pale ambapo wanaopareti mtu huyu na aweze kuvumilia tena kwa jino hilo, alitaka litolewe ndio lisimuume tena.

Madawa yanahifadhiwa kwenye mlango hili kuepuka vidudu ambavyo viko na nzuri sana kutoa vidudu mlango zetu.